Kituo cha mabasi chenye mabasi ya rangi mbalimbali, ikiwa pamoja na buluu, njano, nyekundu na nyeusi yaliyopakiwa katika eneo la majengo ya chini na ya juu, miti na ua angani. Kuna mawingu machache na mazingira yanayoonekana kuwa misili.